Huu ni mtindo mpya wa kisasa wa kukuza mimea. Hauhitaji shamba ili kuifanya. Unaweza kuitumia mahali popote. Inatumika sana hapa mjini ambapo watu hawana nafasi wala mashamba ya kulima. Pia inahitaji maji kidogo ili mmea uweze kumea.